Hospitali, katika sehemu hii kunaye mgonjwa na madaktari wawili, mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda, madaktari hawa anamsaidia kwa kumhudumia na kumtibu.

Hii ni hospitali, hospitali hii ina mgonjwa ambaye amelala kitandani, mgonjwa huyo amewekwa mashine ya kumpa hewa ili aweze kupumua vyema. Kando yake kunaye daktari wawili ambao wanaomshugulikia na kumtibu.

Hii ni hospitali. Hospitali hii ina mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kitanda. Kando yake kunaye daktari ambaye anampima joto mwilini ili aweze kuona kinachomsumbua.

Hii ni kituo cha afya. Watu ambao wamo hapa wamevaa barakoa. Mwanamke ambaye amebeba mtoto ndiye aliyekuja kuhudumiwa ili kutibiwa na kuangaliwa mwili ili awe sawa.

Hii ni hospitali. Katika sehemu hii kuna daktari na mgonjwa. Daktari huyu anamdunga sindano mgonjwa. Sindano hii huwa na dawa ambayo hutumika kupunguza maumivu na kuweza kumponya mgonjwa.

Hii ni hospitali. Hospitali hii ni ya watu wazima. Katika hospitali hii kuna mgonjwa ambaye amelala na kando yake kuna madaktari ambao wamejifunika kila mahali. Mgonjwa huyu amewekewa gesi ya hewa ili aweze kupumua vyema.

Hii ni kliniki. Kliniki huudumia watu mbalimbali, huudumia wagonjwa kama watoto, huwapa chanjo na pia watu wazima huangalia magonjwa na kuwapa dawa ili kurudisha afya zao viwe njema.

Huyu ni mtu ameenda hospitali, ili kuangaliwa meno yake daktari Huyu anatumia kifaa kuangalia kuangalia kama meno haya ,yana tatizo yoyote. meno hii ni nyeupe .

Haya ni meno. Meno haya ni magonjwa, yanafaa kuenda kwenye daktari ili yaweze kuangaliwa. Binadamu anafaa kutembelea daktari wa meno mara mbili kwa mwaka ili meno yake iwe na afya njema.

Hii ni meno, iko nyeupe pepepe, ina afya nzuri, binadamu anafaa kutembelea daktari wa meno mara mbili kwa mwaka ili meno yake yaangaliwe yasiwe na afya mbaya.

Hii ni dawa na mswaki. Dawa hii hutumiwa kusuguliwa meno ili kuhifadhi meno yawe sawa kutokana na kupata mashimo na pia kuwa na afya njema.

Hii ni hospitali. Kunao madaktari wawili wa meno, wanamshughulikia mgonjwa kwa kumtibu na kuangalia meno yake. Binadamu anafaa kuwatembelea daktari hawa, mara mbili kwa mwaka, ili meno yake yaangaliwe, na yawe na afya njema.

Huyu ni daktari wa meno, anaye muuguzi mwanaume, ambaye amefungua mdomo. Daktari huyu anaangalia meno yake. Anatumia kifaa ambacho hutumia kung'oa meno.

Huyu ni mwanaume. Mwanaume huyu amefungua mdomo. Meno yake yamo nje. Meno haya ni masafi. Mtu huyu anazingatia usafi wa meno kwa kuyaosha kila saa.

Meno haya yana matatizo, mengine yameng'oka na mengine yana rangi mbaya. Mtu anafaa kuangalia meno yake kwa kusugua na kumtembelea daktari wa meno mara mbili kwa mwaka ili meno yake yawe na afya nzuri .

Meno haya ni meupe na masafi, yanaonekana kwamba imesuguliwa mara mbili kwa siku na kuangaliwa vyema. Binadamu anafaa kutembelea daktari wa meno mara mbili kwa mwaka ili meno yake yawe na afya njema.

Hii ni hospitali. Hospitali hii ni ya meno. Daktari huyu ametumia kifaa kwa kufungua mgonjwa meno. Anaangalia meno yake kama ina matatizo yoyote ili aweze kumtibu. Binadamu wanafaa kutembelea daktari wa meno mara mbili kwa mwaka ili tibu na kuweka meno yake yawe ya afya.

Vifaa hizi hupatikana hospitalini. Daktari wa meno ndiye hutumia vifaa hivi .Hutumia vifaa hizi kuangalia kama meno yana tatizo yoyote na kumtibu mgonjwa.

Vifaa hivi hutumika kwa kuangalia meno, kunayo mswaki, mswaki umewekwa dawa na kusugulia meno. Meno yanaposuguliwa huwacha meno ikiwa na afya njema na kukaa vyema.

Hapa kuna daktari na muuguzi. Daktari huyu ni daktari wa meno, anamsaidia muuguzi wake kwa kumwaangalia meno, ili kutatua matatizo ambayo inamsumbua katika meno zake na daktari huyu huweza kung'oa meno na pia kutibu magonjwa ambayo yanayoletwa na meno na kusaidia muuguzi wake.

Hii ni mswaki na dawa ya meno, dawa hio husaidia meno kwa kuzuia meno kua na mashimo na kuwa gonjwa na pia huzuia utokaji wa damu katika meno. Kusugua meno huwa vyema kwa maana hufanya afya ya meno yako kua vyema.

Hawa ni watu, watu hawa wanaonyesha meno yao. Katika sehemu ya kwanza, kuna picha ambayo meno si masafi na yanaonekana yana magonjwa. Sehemu ya pili kunayo meno ni safi, yamesafishwa na kuwa masafi. Binadamu anafaa kuona daktari wa meno mara mbili kwa mwaka ili meno yake yawe na afya njema.

Hizi ni vifaa vinavyotumiwa na daktari. Daktari ambaye hutumia vifaa hizi ni daktari wa meno. Mojawapo ni ya kung'oa meno inapokuwa na shimo. Zingine ni kuangalia tatizo na kurekebisha yale meno yanayo.

Huyo ni mwanamke, Mwanamke huyo anacheka. Mwanamke huyo anaonyesha meno yake. Meno yake ni masafi mno. Meno yake ni meupe pepepe kuonyesha kuwa hayana madhara yoyote.

Hawa ni wasaidizi wa msalaba mwekundu. Watu hawa husaidia watu ambao wamekumbwa na mafuriko au ukame. Mahali hapa, kunayo mafuriko. Wanasaidia watu hawa kutoka mahali hapa na kuenda mahali ambapo hakuna maji.

Moto hii inawaka kwenye msitu. Moto huleta madhara mengi kama vifo na kuharibu mali ya watu . Hapa kunaye mtu anayejaribu kuzima moto hii kwa maana moto huleta madhara mingi.

Hawa watu wamekumbwa na ukame, wameweza kupatiwa vyakula na mafuta ya kupikia. Sehemu hizi, huwa mvua hainyeshi na wamekaukiwa sana ndio maana wamepewa vyakula vya bure.

Watu hawa wamekumbwa na mafuriko . Mafuriko hutokana na kunyesha kwa mvua kwa wingi. Nyumba zao zimejawa na maji ndani. Hawana mahali pa kuenda. Wao wanatembelea kwenye maji ili kutoroka wasiweze kupelekwa na maji.

Hawa ni wasaidizi wa msalaba mwekundu watu hawa usaidia watu ambao wamekumbwa na mafuriko, ukame au watu ambaye wamekumbwa na ajali, katika sehemu hii tunaona wamemsaidia mtu ambaye ameumia na kulaswa kwenye kitanda ambacho inambeba hili wampeleke hospitalini,

Hii ni mafuriko kutokana na kunyesha kwa mvua kwa wingi. Mwanamke huyu anasaidiwa kuvuka katika maji haya, ili aweze kwenda mahali ambapo hakuna maji. Wanaume wawili wamebeba watoto wachanga, ili wasipatwe na maji hayo.

Hii ni shirika la usaidizi. Watu hawa husaidia watu ambao wamekumbwa na ukame na mafuriko. Wao huwaletea vyakula, nguo na pia dawa iliwaweze kuishi kwa maisha waliokuwa wakikaa hapo awali.

Hili ni gari linalobeba msaada wa kusaidia watu waliokumbwa na ukame katika nchi yao, uwaletea chakula ili waweze kula na kuweza kuishi vyema.

Haya ni maji, maji haya yameletwa kwa mafuriko ya mvua. Mvua imenyesha na kuharibu makao ya watu. Watu wamesimama nje kwa maana hawawezi keti katika nyumba zao zilizofurika na maji.

Hawa ni wasaidizi wa Msalaba Nyekundu. Watu hawa husaidia watu ambao wamekumbwa na mfuriko wa maji. Watu hawa huweza kuwapa chakula, mavazi na pia mahali pa kulala ili waweze kurudi maisha ambayo walikuwa wanaishi humo awali.

Hawa ni waru. Kando yao kunao magunia ya vyakula. Watu hawa hukaa mahali ambapo hakuna mvua na kumekauka. Serikali imewaletea chakula ili waweze kuweza kula na kuishi kwa mda mrefu.

Hawa ni wasaidizi wa msalaba mwekundu, wametoka kumuokoa mwanamke ambaye ameadhirika na mafuriko ya maji, wanamvukisha mtoni ili aweze kuenda upande ambapo hakuna maji.

Hawa ni madaktari. Wamevaa barakoa na sare za madaktari. Wanaonekana wakinawa mikono ili kuingatia usafi katika hospitalini.

Watu hawa wanafanya usafi, wamevaa kofia, barakoa na pia glovu ili wasiweze kushika uchafu. Watu hawa wanasafisha mazingira yao ili yawe masafi na ya kuvutia.

Hii ni moto. Moto hii inaharibu mali ya watu. Wazima moto wamekuja ili kuzima moto. Wazima moto husaidia kwa kuzima moto ili iwache kuharibu na kuathiri mali ya watu.

Hii ni mashine, mashine hii hupatikana kwenye hospitali. Mashine hii hutumika kwa kuangalia magonjwa katika mwili ya mtu, pia huangalia mahali ambapo mtu amevunjika.

HIi ni hospitali. Kwenye meza, kunacho mashine ya kupimia pressure . Kifaa hiki hupimia binadamu pressure ili kuangalia kama iko juu ama chini ili daktari aweze kumtibu.

Hii ni mashine. Mashine hii hupatikana hospitali. Mashine hii hutumika kwa kuangalia ugonjwa, au mahali ambapo mtu amevunjika. Mashine hii hurahisisha kazi ya daktari ili aweze kutibu mgonjwa vyema.

Hii ni mashine. Mashine hii hupatikana kwenye hospitali. Mashine hii hutumika kwa kupima mwili wa binadamu. Hupima mwili ili kuangalia kama mwili una ugonjwa wowote.

Hizi mashine hutumiwa na watu wanaougua ugonjwa wa sukari. Mashine hii hutumika kwa kupima kipimo cha sukari kama kiko juu au chini ili mtu huyo aweze kujua afya yake kama iko vyema au la.

Hii ni hospitali, hospitali hii ina mgonjwa, mgonjwa huyo ni mtoto. Mtoto huyo amewekwa mipira yanayopita kwenye mapua ili aweze kupumua vyema.

Hii ni hospitali. Katika hospitali hii, kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu amewekwa mashine ya protter na kando yake kunaye daktari ambaye anayemwangalia. Mgonjwa huyu anaonekana na maumivu mingi katika miguu yake.

Huyu ni daktari. Daktari huyu amevaa barakoa. Daktari huyu ameketi kwenye kiti. Anatumia kalamu kwa kuandika chini vitu ambavyo anavyofanya.

Mtu huyu ameshikilia kichwa chake kwa mkono. Anaonekana kuwa ana matatizo mengi mno yanayomsumbua ndo maana ameshikilia kichwa chake.

Huyu mtu ameketi na kuweka kichwa chini. Mbele yake kuna tarakilishi na miwani. Mtu huyo anaonekana kuwa amechoka mno kwa kazi ambayo alikuwa akifanya.

Hii ni dawa, inaitwa, vitamini B tisa tisa. Watu, ambao wanao upungufu, wa vitamini, huwa umeza hii. Humezwa, mara mbili kwa siku.

Hii ni chanjo ya kifua kikuu. Chanjo hii hupatiwa kwa watoto wachanga ili kuwazuia kupatwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Dawa hii huwekwa kwenye sindano na kudungwa ili kuzuia mtu kupata ugonjwa huo.

Hii ni dawa. Dawa hii ime ndani ya chupa. Chupa hii ni ya vidonge. Vidonge hizi ni za kuongezea vitamini katika mwili ambapo mtu hana vya kutosha.

Hili ni dawa, dawa hili limo kwenye chupa. Dawa hii ni ya wanyama. Dawa hii huwekwa kwenye sindano na kudunga mnyama ili kumzuia katika magonjwa mengi.

Hii ni dawa, inaitwa Fenbid. Dawa hii, inatumika kwa kupunguza maumivu katika mwili. Ambapo mtu, ameumia kwa kucheza mazoezi, ama kuumwa na mgongo.

Hii ni dawa. Dawa hii inaitwa Acetaminophen. Dawa hii ni ya kupunguza maumivu na pia kupunguza joto katika mwili. Dawa hii ni ya watu wazima. Wanafaa kutumia kunywa na maji.

Huyu ni daktari wa watoto anampa mtoto mchanga chanjo, chanjo hii husaidia watoto kupatwa na magonjwa mengi kama vile polio, kifuaa kikuu ,kipindupindu na kadhalika.

Hawa ni afisa wa afya wanaopatia watoto polio ili kuwazuia na magonjwa mbalimbali. Kuna wanawake kadhaa au wazazi ambao wameleta watoto wao kupatiwa chanjo ili wawe na afya njema ambapo wanaendelea kukua vyema.

Huyu ni daktari na mtoto. Mtoto huyu anapatiwa chanjo. Watoto hupewa chanjo ili kuwazuia kipindupindu, kifua kikuu na kuwa walemavu wa polio.

Huyu ni daktari wa watoto wadogo anampa mtoto huyu chanjo ,chanjo hupatiwa watoto ,ili kuwazuia kupata magonjwa mbali mbali kwa mfano kama kipindupindu ,kuharisha na pia kupatwa na malaria.

Hii ni dawa ya watoto wachanga ambao hupatiwa chanjo ili kuzuia kupata polio , kipindupindu na kifua kikuu. Dawa hizi hupatiwa watoto wachanga ili kuwazuia wasipatwe na magonjwa hayo.

Huyu ni daktari, daktari huyu amevaa glavu, daktari huyu anamdunga mgonjwa sindano. Sindano hii ina dawa, inayoingia kwenye mwili ili kuzuiya magonjwa na kutibu magonjwa.

Hawa ni afisa wa afya wanapatia watoto wachanga chanjo. Chanjo hizi husaidia watoto wachanga kwa kuwazuia kupata magonjwa mengi kama vile polio na kifua kikuu na kadhalika.

Huyu ni daktari wa watoto wachanga . Anamshughulikia mtoto mchanga kwa maana ni mgonjwa . Mtoto huyu amelala kwenye kitanda na daktari huyu anamtibu na kumwangalia.

Hawa ni watoto, watoto hawa wameketi, wako na kitabu. Watoto hawa wanatumia kitabu kwa kusoma, wao wanaangalia na kufurahia picha ambazo zimo kwenye kitabu.

Hii ni kliniki ya watoto. Familia tofauti yamewaleta watoto wao ili waweze kuangaliwa afya zao na pia kuchanjwa kwa magonjwa tofauti, kama vile kipindupindu, tuberclosis , tetenasi na kadhalika.

Hii ni chanjo. Chanjo hii ni ya watoto. Chanjo hii huzuia malaria kwa watoto pia hufanya watoto wasipatwe na ugonjwa wa malaria. Walinda kutokana na ugonjwa huo.

Huyu ni mtoto mchanga. Mtoto huyu anaonekana ni mgonjwa. Kando yake kunaye daktari ya watoto ambaye anamwangalia na kumtibu. Watoto kama hawa husaidiwa na madaktari ambao wanaohusiana na watoto peke yake.

Mtu huyu anazingatia usafi kwenye mazingira kwa kuosha mikono . Unapoosha mikono unatoa uchafu ili kujizuia na magonjwa mengi mno kama vile kipindupindu na kuendesha.

Huyu ni mwanariadha. Mwanariadha hukimbia, anaonekana kwamba ameanguka na kuumia. Anaonekana akiwa na maumivu mengi katika mguu wake.

Hii ni sehemu ya kufanya mazoezi. Watu huenda humu kufanya zoezi ili mwili zao ziwe na afya njema. Zoezi ni muhimu katika mwili wa binadamu kwa maana humfanya kuwa na nguvu na pia kupunguza magonjwa katika mwili.

Hii ni mkono ya mtu. Mkono hii inaonekana imeumia. Mkono hii inafanyiwa matibabu ili kupunguza uchungu ambayo mtu amepata anapocheza.

Hawa ni wachezaji wa rugby. Mchezaji mmoja anaonekana kuwa ana maumivu. Mchezaji huyu ameumia, kando yake kunayo daktari ambayo huwatibu wanapopata kuumia.

Hii ni mimea. Mimea hii moja wapo ni ndizi na lingine ni la dawa. Mmea huu hutumika matawi yake kwa kuchemshwa na kutumika kama dawa, ili kupunguza maumivu na kuponya mtu magonjwa ambayo anayo.

Mti hii ina matawi mengi. Majani yake ni ya kijani kibichi. Majani hii hutumika kama dawa. Watu huyatumia dawa hizi kupunguza maumivu katika mwili yao na pia kuwaponya magonjwa tofauti.

Hi ni mmea. Mmea hii ni kubwa mno. Inayo matawi makubwa na ya kijani kibichi. Matawi haya hutumika kama dawa. Watu hutumia dawa hizo kupunguza magonjwa na uchungu katika mwili.

Hii ni mmea. Mmea hii ina majani ya kijani kibichi. Majani haya hutumika kama dawa. Watu huchemsha na kukunywa ili kupunguza maumivu au kuponya mtu.

Hii ni mmea. Mmmea huu una matawi makubwa ambayo ni ya kijani kibichi. Ni ndizi, huwa hupikwa au kuachwa kuiva ili iliwe kama matunda.

Hii ni mmea. Majani yake ni ya kijani kibichi. Mmea huu hutumika kama dawa. Watu huchemsha matawi na kutumia kwa kuponya au kutuliza maumivu katika mwili.

Huu ni mti, mti huu umemea kwenye shamba. Mti huu huitwa Rosemary . Mti huu hutumika kama dawa katika mwilini mwetu, au kwa kupikia chai, na pia hunukia vyema.

Hii ni mti, mti hii ina majani ya kijani kibichi, mti hii hupandwa kama dawa. Dawa hii hutumika kwa kupunguza maumivu na pia kuponya ugonjwa.

Huu ni mmea. Mmea huu ni wa kijani kibichi, una majani makubwa na majani yake yanatumika kama dawa. Watu hutumia mti huo kama dawa ya kupozoa uchungu tumboni.